Wachezaji ambao wako uwanjani wanacheza mpira, huku wengine huku kando wanashabikia mpira huo ili waibuke kuwa washindi na wapate tuzo lao.

Wachezaji ambao wamevaa jezi ambazo zinafanana uku wameshika mpira na kushika tuzo lao juu. Wanaonekana kuwa na furaha kwa sababu labda wameibuka kuwa washindi baada ya kushindana kwa mara mingi sana.

Wachezaji ambao wamevaa jezi ambazo zinafanana, hii ni ishara kwamba ni wa timu moja. Wanaonekana kuwa na furaha sana. Wameibuka kuwa washindi kutokana na utafiti na uchezaji wao wa kandanda.

Hii ni vitambulisho ambazo zimeletwa ili kupea wale watu waliokuwa wamekuja kujitambulisha kuwa ni Wakenya ili watumie siku wanapoenda kutafuta kazi zao ama wanapoenda mahali pengine.

Wachezaji ambao wanacheza mpira wa soka ili wajishindie tuzo kuonekana mshindi ni nani. Huku washabiki wakiwa juu wengine wameketi, huku wamesimama wengine ili washuhudie mpira huo.

Aliyekua Rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akiwa amempea mkono kumsalimia mtu mwenzake ambaye amevaa suti nyeusi, kando yake kuna polisi ambaye amemwekea kinga huyu Rais wake.

Watu ambao ni mashambiki wanaonekana kuwa na furaha sana hii ni kwa sababu labda wameibuka kuwa washindi ama timu zao wameibuka kuwa washindi na wamepewa tuzo. Hawa ni watu wa Kenya kwa sababu wamevaa nguo ambazo zimeandikwa Kenya.

Wanariadha wa kenya ambao wameshikana mikono na wanaonekana kuwa na furaha sana hii ni baada ya kuibiku kuwa washindi. Wanaonyesha kwamba wako na talanta ya kukimbia.

Hili ni nyumba la huduma ambapo watu wameketi chini wangoje ili wahudumiwe, wako kwenye laini ili kusikuwe na mvurugano au mgogoro wowote, wanafaa kuvumilia ili kila mtu apate huduma yake.

Viongozi wanao salimiana baada ya kukutana , kuna wamama ambao wamevaa nguo nyekundu. Hii ina ishara kwamba wako na cheo kubwa katika mkutano, labda walikua wanaongoza .

Hii ni jumba la huduma ambalo linasaidia watu wengi hasa wanapoenda kufanya kazi ya utambulisho ama kupata utambulisho wao. Kuna watu ambao wameketi huku wamefunika pua zao na barakoa ili wasaidie wananchi wenzao.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akiwa amemsalamia mama mmoja. Wako na furaha sana labda kulikuwa na sherehe ambao walikuwa wameenda wakapatana.

Watu ambao wameketi chini huku wamefaa kofia ambazo zimeandikwa tuko pamoja, hii ni ishara ya kwamba kila mtu anafaa kuwa pamoja anaongelesha watu wengi.

Watu watatu ambao wamesimama. Moja ni William Samoei Ruto ndiye rais wa Kenya kufuatwa na Martha Koome, jaji mkuu wa Kenya na Moses Wetangula ndiye spika wa bunge kuu ya Kenya.

Mchezo wa mkono ambao mpira unarushiwa mwenzako akiwa mahali pengine .Huku wachezaji wanacheza sana. Washabiki pia wako kando yao wanashabikia timu yao ili waepuke kuwa washindi na wanaweza kuwa wamepewa tuzo.

Chumba ambacho ni ya huduma kuna watu wameti hapa wakihudumia wananchi huku mlinzi mmoja amesimama akiangalia hawa watu. Anahakikisha kwamba ulinzi uko kila mahali, anahakikisha kua kila mtu awe akifuata sheria za nchi.

Jaji mkuu Martha Koome akiwa amesimama akiongelesha watu huku ameshika bibilia kwa mkono. Amewaambia watu vile atafanya kazi bila ubinadamu wowote ama bila ukabila wowote ule.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akiongea na wamama watatu ambao wamevaa nguo nyekundu. Wanaongea kuhusu maendeleo ya nchi hii ama namna gani.

Kinara wa ODM Raila Amollo Odinga anaonekana akiwa kwenye kipaza sauti, akiongea na watu wengi ambao wengine wamevaa kofia ya ODM. Mtu mmoja hapa ameinua mikono, ina ishara kwamba kuna jambo ambalo anataka aseme.

Hii ni uwanja kubwa ambayo mchezaji mmoja anacheza ili aweze kuwa mshindi na baadaye apewe tuzo. Kando kuna watu ambao wanamwangalia ili akiwa anafanya kazi yake ya kucheza.

Wachezaji ambao wako uwanja, kuna mmoja mwenye aliyevaa jezi moja nyekundu , huku wengine wakiwa tofauti, kuna mashabiki ambao wameketi kando yao ili washangilie timu zao.

Watu ambao wameshika bendera la kenya wameinua mikono yao juu kila mtu. Inaishara kwamba wako na furaha tele tele labda wameshindana katika ushindi na wakaibuka kuwa washindi. Wako na furaha tele.

Wachezaji ambao wanashangilia timu zao, wako uwanjani ili waanze kucheza, kuna tena shabiki ambao wako kando ili kushabikia timu zao.

Wachezaji ambao wamevaa jezi nyekundu wako tayari kucheza mpira wa kandanda katika ushindi wao wa mshindano ili waweze kupata tuzo na zawadi.

Wachezaji ambao wanaonekana kuwa na furaha sana wameinua mikono yao juu huku wakiwa wamevaa jezi ambazo zinafanana yote, wameinua tuzo yao ambayo wamepata ama zawadi wamepata kwa sababu ni washindi.

Watu wengi ambao wengine wameketi chini huku wengine wamesimama. Naona mwenye amevaa bendera la kenya hii inaonyesha kuwa wanapenda nchi yao labda walikuwa wakishabikia wachezaji waliokuwa wanacheza uwanjani.

Watu watatu ambao wako na kalamu kila moja wakiandika karatasi wanandika majina ya wale ambao wanakuja kutengeneza kitambulisho cha nchi yao, kuonyesha kuwa wamefika miaka kumi na nane .

Watu ambao ni wengi, wamevaa nguo ambazo zinafanana, hii ni ishara kwamba wako na umoja wanapo endeleza maendeleo yao ama wanapocheza mchezo ama vile mpira wa kandanda.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru muigai Kenyatta alipokuwa akiabishwa mara ya kwanza akue rais, hili aendeleze nchi, kuna watu ambao wanasherekea uwabishaji wake.

Watu wanne ambao wamefunika mapua zao na wakavaa nguo ambazo ni za afya bora hii inamaanisha kuwa kuna afya ambalo linaonekana kutekelezwa hapa.

Watu wengi ambao wamesimama kwa barabara hili wapigwe picha . Wengine wamevaa suti ila wengine wamevaa nguo za Wakili.

Watu ambao wamesimama Martha koome aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua rais William Samoei Ruto na David Maraga, labda walikuwa wanapanga mipango ya kuendeleza nchi yetu iende mbele na kufanya utafiti wa maneno mengi.

Watu wawili ambao mmoja anasaidia mwingine kwa kushika mkono ili kuchukua vitu vyake ambazo zinahitajika kwa kutengeneza kitambulisho lake.

Watu wengi wameketi chini huku mmoja ameshika bendera la Kenya na akainua juu, anaonekana kua na furaha. Hii inamaanisha kuwa anaipenda nchi yake.

Aliyekuwa rais wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta akiwa amesimama mbele ya watu wengi huku wakiwa na jaji wa Kenya akiwa na mke wake kando kwa mkono wa kushoto.

Watu wengi ambao wanaonekana kuwa na furaha kwa sababu huwa wameinua mikono yao juu huku wakiwa wanasherekea wengine wakibuliza vilimbihuku wengine wakiwa wanacheza kwa furaha.

Kinara wa ODM Raila Amollo Odinga akiwa amesimama, kando ya mahali watu wengine wamesimama kwa jumba moja ambalo ni kubwa. Wanatazama tarakilishi.

Watu wawili, aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ambaye alishika kiti mwaka wa elfu mbili kumi na tatu hadi elfu mbili ishirini na mbili, na aliyekuwa wakili mkuu David Maraga.

Magari walio kwenye barabara huku watu wengi wakitembea kwa miguu. Mazingira tena kuonekana kuwa ni pachafu kwa sababu takataka zimetupwa mahali popote bila hata kuchomwa.

Watu wengi ambao wamejitokeza, wako na furaha, wameinua bendera la Kenya pamoja na mikono juu ili kuhakikisha kuwa umoja inaonekana katika nchi yao.

Watu wengi ambao wamepanga laini hili waweze kipata huduma huku , watu wanao wasaidia wamekaa kwenye viti na kwenye meza hili waweze kutumia hawa watu huku walinza usalama wako hapa wakiakikisha kwamba husitokee mgogoro wowote wanapoendelea kupewa sifa yao.

Washabiki wa Kenya ambao wameinua mikono yao juu huku wameshika bendera la Kenya. Hii ni ishara kwamba wako na furaha sana labda baada ya wenzao kuepuka kuwa washindi.

Nyumba kubwa ambalo limeandikwa the judiciary hii ni kotini ya Kenya ambapo kesi mingi inaenda kusikilizwa huku kama mtu ako malalamishi yake anapeleka kwenye kotini ,ili mwenye amehusika aweze kupata gharama na alipe mwenye amemsababishia matatizo hayo.

Washabiki ambao wanashangilia michezo huku wengine wakiwa na furaha sana. Mwingine hapa akiwa amejipaka ya yenye inafanana na jezi ambalo wamevaa hawa mashabiki wengine. Hii ni ishara kwamba anaipenda timu lake.

Rais wa Kenya daktari William Samoei Ruto ako ameketi chini akiandika kitabu kwa meza huku jaji anamwangalia, kando yake ni mke wake ambaye anaitwa Rachael Ruto huku watu wengi wamesimama kando wakimwangalia sana wakiwa na furaha.

Mtu moja ambaye ameketi chini huku kwenye meza yake ni tarakilishi ambaye anaangalia. Hii ni ishara kwamba teknolojia ya kisasa inaendelea hapa. Watu wengi wamepanga laini ili waweze kupata huduma yao bila mgogoro wowote unaoweza kutokea.

Wachezaji ambao wamevaa jezi ambalo limeandikwa KDF. Hii ni ishara kwamba hawa wachezaji ni wanajeshi wa Kenya ambao wanashindana na watu wengine ili waweze kuepuka kuwa washindi waweze kupewa zawadi yao.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome akiwa katikati ya bendera la Kenya na bendera lingine la nchi ingine huku akimwongelesha watu ambao wameketi chini. Hapa labda ni kupanga mafanikio ya nchi yetu.

Wachezaji wawili ambao wamevaa jezi mmoja wao imeandikwa betika. Wako kwa harakati wa kufanya jmazoezi kabla ifike ile siku ya mashindano ambapo watakuwa wamecheza kwa wingi.

Wachezaji ambao ni wasichana, wamevaa nguo ambazo ni nyeusi zimeandikwa na kuchorwa bendera la Kenya, wanaonekana kuwa na furaha sana hii ni kwa sababu labda waliibuka kuwa washindi na wakapewa tuzo lao.

Wakili mkuu Martha Koome akiwaongelesha watu wengi kwa sababu anaonekana akiwa kwenye kipaza sauti huku yeye ni mkuu wa nyumba kuu la kenya. Watu wanapokuwa na shida wanaenda kortini watapatana na huyu mama.

Viongozi ambao wamesimama wanataka kuongea. Wanataka kuongelesha wananchi vile ama namna ambao wataendelea katika maendeleo ya wananchi. Naona kiongozi mmoja ambaye anaitwa Kalonzo Musyoka, wote wamevalia nguo ambazo zinafanana.

Watu ambao wanafanya kazi ndani ya serikali, wanasaidia wana nchi kupata kitambulisho chao mara ya kwanza wanapotafuta kitambulisho hiki.

Mikono ambazo zimesalamiana na imeandikwa kama tuko pamoja. Hii ni ishara ya kwamba watu wanafaa kuwa wakue pamoja kila na wakati na wasaidiane kila siku.

Watu wengi ambao wamesimama huku wengine wameketi ,wanaonekana kuwa na furaha kwenye nyuso zao ,huku mama mmoja ambaye amevaa bendera kwenye mwili wake ya Kenya hii Ina ishara kwamba anapenda nchi yake.

Jumba kubwa ambacho ni huduma watu wengi wamejaa hapa ambao wamevaa suti unasaidia watu kupata huduma Yao kama kuenda kuendeleza Kitamburisha huku unaenda kupanga laini ilikusiweze kutokea na mgogoro wowote ule.

Wachezaji ambao wanacheza mpira wa soka. Mpira huo uko kwenye katikati, wanang'ang'aniana ili waweze kuimbuka kuwa washindi uku washambiki wako kando wakishambikia timu zao ili wapate tuzo.

Watu wanaotoka kwenye jumba hili limeandikwa huduma Kenya wanaonekana kuwa na furaha tele kwa sababu wameweza kupata huduma ipasavyo ,kuna mlinzi tena alindaye mlango ili wazuie wezi ambao wanajaribu kuiba watu ama kuiba vifaa vya watu wanaohudumu kwa hapa.

Mkubwa wa korti wa Kenya Martha Koome akiwa mblele ya hawa watu akizungumza kuhusu masharti ambazo zinafaa kufuatwa ili mtu yoyote asikuje kulalamika kwa sababu akishikwa na hatia.

Wanariadha ambao wanakimbia. Wanashindana ili moja wao aebuke kuwa washindi huku mashabiki wakiwa kando wanashangilia hawa wanapokimbia ili waweze kuona ni kwamba talanta yao wanaweza kuhitimu vizuri.

Mkuu wa kortini ambaye anaitwa Martha Koome anaonekana akiwa amesimama katikati ya hawa watu wote anatoa hotuba yake kuhusu nyumba kuu ya Kenya huku anasema kwamba masharti lazima ifuatwe kwa Kenya.

Martha Koome ambaye yeye ni mkubwa wa koti ya Kenya ameshika bibilia huku akiapa kwamba atafanya kazi yake bila ufisadi wowote ule unaoweza kutokea.

Watu ambao wametokea kwenye barabara huku wameinua mikono yao na kuinua vijikaratasi ambazo zimeandikwa kwamba kazi lazima iendele hii ishara kwamba hawa watu wanataka kuendelea na kazi yao bila mgogoro wowote hule na watu wengine

Wachezaji wengi ambao wako uwanja wanaonekana kuwa na furaha sana huku wameinua mikono yao juu labda wameebuka kuwa ushindi huku mashabiki huku kando wanashangilia kua sababu wataenda kupewa tuzo na wapewe zawadi yao.

Rais wa kenya Daktari William Samoe Ruto akiwa na jaji mkuu wa nyumba la kenya Martha koome wanaonekana kuwa na furaha kwa sababu labda wameweka mikakati ambazo zinaweza kufanya hii nchi yetu iende mbele bila mgogoro ama bila ufisadi wowote.

Mama mmoja ambaye ameketi chini huku akiangalia tarakilishi, na kuiangalia picha ya mama mwingine ambaye anapigwa picha huku mwanamme mmoja akionyesha jinsi ya kuitunza picha hili.

Wachezaji ambao wako uwanjani wanacheza mpira wa mkono, wanashindana ili mshindi aonekane ili apewe zawadi.

Wachezaji wa timu moja wameshikana mkono na kuwa pamoja na kuomba kabla ya kuanza mchezo huo na kuamini kuwa wataibuka kuwa washindi kwa sababu ya amani ambacho wako nayo.

Naona kinara wa ODM ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga, wako na watu wengi hapa wanasherehekea. Ambapo wameshika kinywaji kila mtu kwa mkono.

Mashabiki wengi ambao wako kwenye juu ili waangalie wanariadha wanapokimbia kushindania tuzo yao kila siku na wanaweza kuguza tena talanta zao.

Wachezaji ambao wanacheza ule mchezo wa mpira kurushiana na kutumia mkono. Naona kuna mashambiki wengine uko kando wanashangilia wachezaji wa timu yao wanapoelekea kueda kuebuka kuwa washindi.

Wachezaji ambao wako kwenye uwanja wamemaliza kucheza ama wanataka kuanza kucheza wako kwenye mazoezi, huku mwanamke mmoja mwenye ni shabiki ameshika nguo kenye imeandikwa bandari ambalo ni la timu lake.

Jumba la huduma ambapo mtu mmoja ambaye amevalia glovu kwenye mikono yake, anamsaidia mwanadamu mwingine kwa kuuchukua vidole zake ili kutengenezewa kitambulisho ambacho ina ishara kwamba amefika miaka kumi na nane.

Wachezaji ambao wako kwenye uwanja. Wanacheza mpira ule wa kurushiana kwa mkono. Kunaonekana kuwa kuna wenye wanazuia asirushe mpira huu. Hii inatokana kwamba washindi wanatakikana hapa ili waweze kupata zawadi.

Rais wa jamhuri wa Kenya daktari William Samoei Rutto anaonekana kuwa nafuraha kwa uso wake huku akitembea na Martha Koome jaji kuu wa Kenya. Kando yake kuna mlinzi ambaye anawekea ulinzi hawa watu wanapotoka kwenye chumba wakielekea mahali fulani.

Wachezaji wawili ambao wanacheza mchezo wa kurushiana kwa mkono wanaonekana kung'ang'ania mpira huu moja. Huku mashabiki huku kando wamekaa chini ili kushabikia timu lao.

Watu wengi ambao wamevaa barakoa kwenye pua huku wakiwa wameketi jini kwenye laini kubwa sana. Wamekuja kupata huduma yao huku wakiwa na vijikaratasi na vitambulisho zao.

Rais wa Kenya daktari Wiliam Samoei Ruto anaonekana kuwa na furaha baada ya kusalamia hawa watu ambao wamevaa nguo nyekundu. Wanaonekana kuwa ni jaji ambazo walimaliza shule.

Nyumba kubwa ambalo ni la huduma, inaposaidia watu kufanya ile kitambulisho kuonekana kua watu hawa wako na vijikaratasi na wamekaa chini kwenye viti ili laini moja ionekane.

Jumba kubwa ambalo limependeza sana. Watu wanaonekana kuwa wameketi chini kwenye viti, huku wamepanga laini ili waweze kupata huduma bila kufinyana ama bila mgogoro wowote kutokea.

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, ananonekana hapa akishika mashini kutumia vidole zake, hii ina ishara kwamba teknolojia unaendelea kwenye nchi hii yetu bila wasiwasi wowote

Watu wengi ambao wameketi chini wanaonekana kuwa na furaha sana, huku mama moja ambaye ameshika kibuyu la maji na amevaa shati lililochorwa bendera la Kenya amesimama juu.

Watu wengi ambao wengine wamesimama huku wengine wameketi chini. Wanaonekana kuwa na furaha kwa sababu labda wanashangilia timu zao kwa sababu wengi huku wamepanda huko kwa nyumba juu.

Watu wengi ambao wawili wameketi chini kutumia viti na tena kuna meza hapa, kuna watu amabo wamepanga laini kupeana vijikaratasi yao labda kujitambulisha kwa hawa watu.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome amesimama mbele ya watu akiwaongelesha, kuwapea mawaitha ambazo Kenya inafaa idumishe ili maendeleo yaendelee kila siku.

Mwanaume ambaye amevaa kijikaratasi ambalo limechorwa jogoo. Kwenye imeandikwa kura kwa Moi. Hii ni kisengere nyuma kwa yule aliyekuwa rais wa Kenya marehemu Daniel Toroitich arap Moi alipokuwa akiuania kiti chake cha urais.

Wachezaji ambao wako tayari kuanza mchezo wao wa soka huku mashabiki kwenye wako huko juu wanashangilia na wakiwa na matumaini kwamba wataweza kuebuka kuwa washindi.

Watu wengi ambao wamepanga laini wakiwa wameketi chini, kunaonekana kuwa pia kila mmoja ameshika vijikaratasi vyake anapoenda kugudumia, kuna mlinzi tena ambaye analinda usalama hapa, ili tukae kwenye mgogoro ama watu wasinze ufisadi.

Jumba kubwa sana cha huduma ambapo watu wengi wanakuja kupata huduma yao, kunaonekana kuwa wamevaa barakoa kwenye mapua yao ili wasiambukizane marathi kutokana na wingi wa watu wanaokuja ni wengi na kila mtu anataka kupata huduma yake ipasavyo.

Kinara wa ODM Raila Odinga anaonekana kuandika kitabu ama kijikaratasi labda ana uakikisho kwamba vitu vya Kenya iendelee sana tena bila mgogoro wowote.

Wachezaji ambao wanang'ang'ania mpira wanaonekana kuwa ni wasichana. Wanashindana ili moja ya timu yao iweze kuibuka washindi ili waweze kutuzwa na kupewa zawadi.

Wachezaji wawili, mmoja amevaa jezi ya kijani mwengine amevaa jezi nyeusi ambacho iliyoandikwa nambari kumi na nne na ni wa Kenya anaonekana kucheza hii mpira ili mshindi aweze kuonekana apewe tuzo au zawadi.

Mfereji wa maji ambazo zimetengenezewa maji, ili yapite yasiingie kwenye barabara, ambapo watasumbua watu wakienda. Sasa wametengeneza ili maji yapate njia yao.

Kuna watu wawili amabo wamesimama akitazama tarakilishi ambaye mama mwenye ameketi chini anafinya hiyo tarakilishi kuonyesha vitu ambacho wanaangalia huku msichana mdogo ameketi hapa chini anangoja kupigwa picha.

Naibu wa rais, yeye anayeitwa Kithure Kindiki, anaonekana kutoka ndani ya chumba hili. Labda wameeagana kwamba maendeleo itaendelea tena kwa nchi hii yetu ya Kenya. Huku mlinzi ambaye amevaa barakoa anaulinda ulinzi wa naibu huu wa Kenya.